Watu wawili, mmoja muuguzi aliyejifunika kitambaa ya kijani kichwani na koti nyeupe. Akiwa na mama aliyefunga kitambaa samawati kichwani na mtoto aliyemshikilia mkononi.

Watu sita, watatu waliovalia surupwenye za samwati na glovu nyeupe na kofia kichwani. Wengine na mavazi ya kawaida. Nyuma yao, ukuta ulioporomoka.

Watu wawili, mmoja akiwa mtoto aliyevalia shati ya rangi pinki . Mwengine akiwa muuguzi, aliyevalia koti nyeupe. Pia huku kando kunayo ndoo ya rangi manjano.

Baiskeli ya rangi samawati iliyolazwa chini. Chupa wazi zilizoko kwenye umbo la duara la mbao, kando kunayo kibao nyeupe lenye maandishi ya rangi nyekundu na samawati na nyeusi.

Mwanaume aliyekaa chini akiwa amevalia barakoa usoni ya rangi nyeupe, pia anayo koti ya rangi nyeupe. Kwa kando kunayo chupa ya dawa ilio juu ya meza.

Mtu aliyejivalisha ndani ya surupwenye nyeupe iliyo na glovu ya kijani na mask usoni akiwa na mkanda wa mtungi wa dawa akipuliza ukutani.

Mkono wa kulia uliovalishwa glovu nyeupe, ulioshikilia sindano pamoja na chupa ya chanjo iliyo na maandishi meusi.

Wanaume wawili, mmoja aliyekaa chini na mwingine aliyesimama akiwa na shati ya samawati. Nyuma yake kiti cheupe cha plastiki.

Watu wanne wakiwa chini ya uvuli wa mti mkubwa, wakikusanya taka. Nyuma ua la seng'enge ikiwa na posti iliyochimbiwa. Kwa nyuma, ukuta wa rangi ya hudhurungi na geti samawati.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia surupwenye ya rangi nyeupe, pia na glovu ya rangi samawati, akiwa na makofokofo nyeusi akiwa na mtungi wa dawa akinyunyizia kwa mimea.

Mwanaume aliyesimama mwenye saa mkononi anayo shati ya rangi samawati na maandishi meupe. Nyuma yake kunazo tanki tatu nyeusi za maji.

Watu watatu waliosimama wawili wakiwa wamevalia barakoa usoni, mmoja mwenye koti nyeupe pamoja na tai shingoni, mwingine mwenye koti nyeusi pamoja na shati yenye madoa doa ya rangi tofauti. Pia kwa nyuma kunayo ukuta ya rangi hudhurungi.

Madaktari wa tano waliovalia koti za samawati, glovu nyeupe na barakoa usoni wakiwa wamejifunga kitambaaa kichwani wanatazama tarakilishi.

Ukumbi mkubwa wa watu uliojumuika mahali pamoja, chini kunayo nyasi fupi zilizomea. Kwa mbele kunayo moto mkubwa uliowaka wa magari tatu la moshi kubwa nyeusi.

Watu watano waliojivalisha surupwenye nyeupe na mask usoni, wawili wakibeba mitungi ya kupuliza dawa, wengine wakiwa juu ya gari lililo la rangi nyekundu, wote wakiwa na glovu nyeusi.

Watu wawili waliovalia barakoa, mmoja akiwa mzee, mwingine muuguzi mwanamke, akiwa ameshikilia pamba nyeupe kuonyesha kuwa amemchanja mgonjwa, ambaye ni mzee aliyevalia shati ya rangi ya madoa meupe na meusi.

Watu wawili mmoja muhuguzi mwingine mama aliyemshikilia mtoto. Muhuguzi aliyevalia shati nyeupe akiwa na aproni ya mistari mekundu na nyeupe akiwa anamchanja mtoto dawa.

Mwanamke aliyesimama akiwa amevalia nguo ya hospitali akitazama chumba cha watoto wake walio ndani na kuta iliyo nyeupe ikiwa na dirisha lililo wazi.

Mtu aliye shikilia mkokoteni wa mizigo, akitembea kwenye barabara iliyo jaa maji chafu, mbele yake ambulensi rangi nyeupe na manjano. Maandishi ya kijani kibichi. Pia kuna magari na ukumbi wa watu kwa kando.

Muuguzi, aliyevalia barakoa ya rangi samawati, ana aproni ya manjano. Akishikilia sindano na chanjo, nyuma kuna dirisha lenye rangi ya samawati.

Wanawake wawili waliokaa chini, mmoja akiwa muuguzi anayemwangalia mtoto na kumchanja sindano akiwa amevalia nguo ya madoa, samawati na nyeupe. Mwingine akiwa amejifunga hijabu ya hudhurungi.

Wanawake wawili waliokaa wakiwa wameshika watoto wao mmoja akimpea wake chanjo. Waauguzi wawili wamevalia aproni ya manjano, pia kuna meza iliyoekelewa kitambaa cheupe.

Wagonjwa wawili, mmoja aliyelala kwenye kitanda mwingine akiwa amekaa chini akiwa amevalia shati nyeupe na trouser yenye mistari mieusi na nyeupe . Pia huko ndani ya nyumba ya kuta nyeupe na samawati.

Watu wawili waliokaa. Mmoja mguuzi, ambaye ni mwanaume, mwingine mwanamke mwenye nywele kubwa nyeusi, aliyevaa koti nyeusi na kikoi kwenye shingo. Mchuzi anayeshikilia kalamu, kifaa cha kuangalia masikio.

Muuguzi, aliyevalia koti nyeupe na miwani shingoni, ameshikilia sindano akimchanja mtoto msichana, aliyevalia kitenge cha maua ya nyekundu na samawati.

Mwanamke mwenye barakoa aliyekaa chini aliyevalia shati nyeusi na madoadoa meupe akichanjwa na mwuguzi aliye na saa mkononi wa kulia.

Wanawake wawili waliokaa chini mmoja aliyevalia nyeupe na shati nyekundu mwingine kofia nyeusi na blaosi nyeusi kando, kunayo meza ya udhurungi na dau zilizoekelewa juu.

Wanawake watat. Mmoja aliye na kitambaa cha rangi nyekundu kwa kichwa na blouse ya samawati, akishikilia kitambaa cha rangi nyeupe kwa mikono. Wawili wakiwa na rangi nyeusi ya kitambaa kwa kichwa na blouse nyeupe.

Chupa ya dawa iliyo na rangi nyeupe ikiwa na kifuniko ya rangi nyekundu, pia inayo maandishi iliyo na rangi nyeusi na nyekundu.

Watoto wawili wanaonawa mikono mbele yao, kunayo ndoo nyekundu, nyuma yao kunayo jengo lililo rangi nyeupe, pia kuna dramu nyekundu.

Watu wawili waliosimama wakiwa wamevalia surupwenye ya rangi nyeupe. Pia wanayo glavu kwa mikono ya rangi samawati. Mmoja akiwaameshikilia mtungi wa dawa. Pia kwa kando kunazo viti za rangi ya kijivu.

Wauguzi wawili waliovalia shati nyeupu, wakishikilia watoto wawili waliofunikwa kwa mavazi nyeupe na nyekundu, mama yao akiwa ako kando.

Wanawake na waume waliovalia koti na kofokofo nyeupe, nyeusi, kando mitungi ya manjano iliyowekwa chini na tanki ndogo ya samawati ya kunawia mikono.

Chupa nyeupe ya dawa iliyoandikwa kwa maandishi mekundu, "Zephaniah Life" na "herbal clinic",kwa rangi ya kijani kibichi. Kwa juu imefungwa kwa nylon nyepesi.

Watu wawili, mmoja muuguzi aliyevalia shati nyeupe na kushikilia kitu kieupe akitazama mgonjwa sikioni. Mwanamke aliyevalia koti nyeusi na blauzi nyekundu.

Mwanaume aliyekaa chini akiwa amevalia barakoa usoni, pia anayo kofia kichwani, akiwa amevalia shati ya rangi nyeusi na ya nyekundu na mistari akiwa anachanjwa dawa na muuguzi.

Watu wawili waliovalia barakoa, mmoja muuguzi aliyevalia apron ya rangi ya manjano, akiwa na mama aliyemshikilia mtoto akimchanja dawa.

Mwanamke aliyekaa chini, mwenye nguo ya madoadoa ya kijivu na nyeupe na leso mbegani, akiwa ameshikiliwa kichwa na mikono iliyovalishwa nyeupe na saa mkono wa kushoto.

Watu wawili waliojivalisha surupwenye ya rangi manjano wakiwa wamevalia maski usoni pia wakiwa na glovu ya rangi nyekundu mmoja akiwa ameshikilia mtungi ya rangi samawati pia kunayo tanki ya rangi nyeusi.

Watu watatu. Mmoja mgonjwa aliyekaa chini. Wengine wawili wauguzi. Mmoja mwanaume, mwingine mwanamke. Aliyevalia shati nyeupe. Pia wakiwa wamevalia glovu nyeupe.

Wanawake wawili waliokaa wakiwa wameshika watoto wao, mmoja analisha wake. Wauguzi wawili wamevalia aproni ya manjano. Pia kuna meza iliyoekelewa kitambaa cheupe.

Mtu aliyevalia aproni ya rangi ya manjano na mistari ya kijani kibichi, shati nyeupe na longi nyeusi akiwa amebeba kiremba begani na kofokofo nyeupe.

Kuna watu wanne waliovaa barakoa, watatu wakiwa wamekaa. Mama aliyevalia hijabu nyeusi akidungwa chanjo na muuguzi mwenye shati nyeupe na nyeusi.

Chupa tatu za dawa moja iliyoandikwa Yellow Fever Vaccination kwa maandishi meusi, sindano, barakoa ziko juu ya meza yenye rangi samawati.

Wanawake wawili walio na mitungi rangi ya manjano, wakichota maji kwenye kisima wakati wa asubui, wote wakivalia mablauzi meusi.